Kuna mtu anayeonekana kubeba mzigo kipitia kwa gunia pamoja na mitungi kwa kipitia pikipiki. Mbele ya pikipiki hii kuna gari kubwa jeusi kando kidogo kuna magari mengine yanayo safiri kwa lami.